Daktari mwanaume anachunguza sikio la mwanamke. Daktari amevaa shati la zambarau na koti jeupe huku mwanamke amevaa koti jeusi na shati jekundu. Wanaonekana wako katika kliniki.

Mganga wa kienyeji amevaa nguo nyekundu na kofia akichonga mti. Amevalia shanga za malenge shingoni. Katika ukuta kuna kalenda ya mwaka wa 2007 na kiti cha mbao kimeegemea ukutani.

Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga na maski , wanafanya kazi kwa tahadhari katika eneo la viwanda mmoja anashikilia kifuniko cha pipa na mwingine anashikilia jerikani ya rangi ya buluu.

Mama akiwa amesimama karibu na kitanda cha mtoto mchanga hospitalini, ameshikilia mikono ya mtoto kwa upole akimtazama, wote wawili wana vitambulisho vya hospitali kwenye mikono yao.

Kichupa kidogo cha chanjo aina ya MMR 2 inayotumiwa kutibu magonjwa ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Chupa hii ina dozi moja ya mililita sufuri nukta tano na imetengenezwa na kampuni ya Mark.

Mwanaume amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa anafanyiwa matibabu. Madaktari wawili wakiwa wamevalia sare za blue na barakoa wanamhudumia, mmoja wao anatoa ishara ya like kwa kidole gumba.

Trafiki imesimama baada ya ajali ya lori la mafuta lililogeuka na kulipuka. Moshi mingi imeonekana kwenye lori hilo, huku moto ukiwaka. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo lililo la ajali wakishangaa.

Muuguzi amevaa koti la njano na barakoa akimchunguza mtoto mchanga huku mamake akiangalia kwa makini. Wote wamevaa barakoa wakizingatia usalama wa afya. Wanawake hao wanaonekana wako katika kituo cha afya.

Nesi amevalia sare ya bluu na barakoa. Anampa mtoto mchanga chanjo. Mama wa mtoto ameketi kwenye kiti akimshikilia mtoto, huku akimuangalia nesi. Wote wanaonekana wanafanya shughuli kwa uangalifu mkubwa.

Daktari wa neno akiwa na miwani maalum, anapo mhudumia mugonjwa, ambaye amevaa miwani ya kinga ya machungwa. Akiwa amekaa kwenye kiti cha daktari. Daktari anautumia kifaa cha kisasa kutibu meno ya mugonjwa.

Boksi la dawa lenye mandizi Vitamin D3 Kuna hamri moja kando yake, boksi lina rangi nyeupe na buluu huku ampuli ikiwa na rangi ya kahawia. Dawa hii inatumiwa kwa afya ya mwili.

Daktari wa meno akiwa na glavu za buluu, anamfanyia mgonjwa matibabu. Anatumia kifaa cha meno kusafisha jino la mdomoni. Kazi hii inahitaji umakini mkubwa sana.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe akiwa anamtibu mgonjwa amelala kwenye kitanda. Nyuma kuna bango kubwa lenye maneno free dental ikionyesha huduma hiyo inatolewa bila malipo wote kwenye shughuli ya matibabu.

Bango kubwa la kitambaa lenye maandishi dawa za mapenzi na nguvu za kiume limening'inizwa kati ya miti miwili. Mwanaume amesimama karibu na bango hilo akishika fimbo.

Watu sita baadhi wakiwa maafisa wa polisi na wengine raia, wamesimama nje wakiwa wamevalia barakoa ,wote wameshika karatasi na wamezungukwa na mifuko iliyajaa vitu.

Vidonge vyekundu vimetoka kwenye chupa ya dawa mweusi, vidonge vingine vimetupwa maelezo ya dawa pamoja na vifuniko wa dhahabu karatasi vya kupimwa.

Vifungasha vitatu vya chanjo za fever MMR vimewekwa kwenye meza nyeupe. Chanjo hiyo ni ya measles, mumps na rubela vaccine na inatumiwa kwa sindano.

Mhudumu wa afya anachunguza sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa. Mwanamke amekaa kwa umakini huku mikono yake ikiwa imeshika kichwa chake.

Mtu ameshika chupa ya dawa na karatasi ya maelezo ya matibabu. Mikono yake inaonekana imeshikilia vitu hivyo kwa umakini, rangi za buluu na nyekundu zinaonekana kwa nyuma, kuonyesha mazingira ya ndani.

Afisa mweusi aliyevaa koti jeupe na barakoa kujikinga anafungua sanduku la katoni lenye maandishi ya vaccine . Afisa huyu anashika chupa ya kiowevu ikiwa imejaa chanjo. Hlai inaashiria upokeaji wa chanjo.

Mzee wa kimaasai akipata chanjo kutoka kwa afisa wa afya. Amevaa shuka nyekundu na vitu vya kiasili. Afisa wa afya amevalia koti la Unicef na barakoa. Mzee huyo pia amevaa barakoa. Tukio hili linaashiria juhudi za afya za jamii.

Mkono unashikilia chupa ndogo ya chanjo ya MMR ambayo hutibu surua, matumbitumbi na rubella. Chupa zingine tatu za chanjo hiyo zimewekwa kwenye meza katika uzuri, kuna sanduku kubwa iliyoandikwa jina la chanjo hiyo.

Mwanamke mjazito amelala mlangoni juu ya mkeka, huku mkunga akimchunguza kwa kutumia mikono yake, mkunga amevalia shati jeusi. Wote wako ndani ya nyumba.

Wanawake watatu wamesimama nje. Wakishika vifurusi vya rangi ya chungwa, vyenye chapa ya zipline . Vifurusi hivi vinaonekana vimefungwa na kamba au mkanda mweupe.

Mtoto amesimama, akimwangalia daktari aliyevaa kanzu nyeupe wote wako ndani ya chumba cha hospitali. Kuna kitanda cha mgonjwa na ndoo ya njano karibu nao.

Mama anashikilia mtoto mchanga. Wote wawili wako katika chumba kinachoonekana kuwa hospitali. Mama anaonekana kumtazama mtoto wake kwa upendo na uangalifu mkubwa.

Daktari mwanamke amevalia sare za bluu na stethoscope shingoni. Anamchunguza mtoto mchanga ambaye amelazwa kwenye mashini maalum ya kumtunza mtoto, incubator .

Chupa cha dawa cha Easy Iron yenye twenty five miligrams na vidonge tisini. Maandishi yanaonyesha kuwa ni kirutubisho cha chakula. Haina gluteni na ni nzuri ya tumbo.

Jengo limeporomoka na waokoaji wakiwa na sare wanafanya kazi katika vifusi. Watu wengi wamekusanyika wengine wakiwa wamesimama kwenye ghorofa ilivyobaki. Shughuli za uokoaji zinaendelea.

Madaktari wawili wa meno wanampa mgonjwa matibabu. Wote wamevaa barakoa na glovu wakiwa wanamchunguza mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha matibabu.

Mwanamke amekaa chini akimshika mtoto wake mchanga, mhudumu wa afya amevalia kanzu nyeupe, anachukua damu kutoka kwa mguu wa mtoto, wote wawili wanaonekana watulivu wakati wa utaratibu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya .Wote wamevalia barakoa kujikinga. Mwanamke huyu ameshika karatasi huku akichanjwa mkononi. Watu wengine pia wanahudumiwa kwa laini.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nje ya hema akipokea chanjo kutoka kwa mwanamke mwingine. Wote wamevalia barakoa. Baloon ya rangi mbalimbali zinaonekana nyuma.

Mkono wa mtoto umeshikwa na mtu mzima, wakati kidole chake kinapakwa wino. Wino hii haifutiki na unatumika kudhibitisha kuwa mtu amepiga kura au amechora kidole chake, hali hii inaashiria upigaji kura.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha meno. Mhudumu wa afya amesimama nyuma yake na wote wawili wanatabasamu. Mhudumu amemkumbatia mteja ambaye ameinua kidole gumba.

Wanaume wawili wako nje. Wamezungukwa na kundi kubwa la nzige wanaoruka. Wanaonekana kujaribu kuwafukuza. Mmoja amevaa shati la blue na mwingine shati jeupe.

Mwanamke amevaa barakoa na ananawa mikono kwenye kituo cha nje. Mtoto mdogo amesimama mbele yake akimwangalia kwa umakini. Kuna vibanda vidogo nyuma yao.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanampatia huduma mteja, mteja amekaa kwenye kiti cha meno, wote watatu wamevaa barakoa kujinga na daktari anatumia vifaa vya meno kumhudumia mteja, wote wamevalia sare zao za kazi.

Barabara imefurika na maji mengi, gari kadhaa zimesimamizwa na maji yamesizidi. Hali ya mvua kubwa imepelekea mafuriko, makubwa. Nyumba linaonekana kwa umbali.

Chupa kubwa ya dawa ya kifafa iitwayo Epilepsy Medicine , ni chupa ya plastiki yenye rangi ya kijivu na ina kibandiko cha buluu chenye maelezo ya matumizi ya dawa hiyo.

Chupa cha dawa nyeupe, inaandikwa Cramberin pills for UTI . Chupa zingine zinaonekana nyuma yake.

Mtaalam wa afya amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo vazi jeupe la kujifunga, barakoa, kofia na glavu. Amesimama karibu na meza yenye vifaa vya matibabu na chupa za maji. Ngazi zinaonekana upande wa kushoto.

Mtoto mdogo analia huku akishikiliwa na mtu amevaa glovu nyeupe. Mtu mwingine anamchoma sindano kwenye mkono wake. Mtoto amevaa fulana yenye michirizi ya njano na nyeusi.

Daktari amevalia mavazi ya kijani, miwani na glovu. Anamchunguza mgonjwa aliyefunikwa na shuka nyeupe. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda chenye magururdumu. Kifaa cha kupima mapigo ya moyo kinasimama karibu na meza

Wanaume wawili wamevaa barakoa wakishughulikia mitungi mikubwa ya gesi. Mmoja anashusha mtungi kutoka kwa lori ndogo huku mwingine akishikilia mitungi mingine labda tayari kupakia. Wote wamevalia mavazi ya kazi.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa, daktari na msaidizi wake wote wamevalia glovu, barakoa na nguo za hospitali msaidizi anatabasamu daktari akimhudumia mgonjwa.

Daktari wa meno amevalia mavazi ya blue, barakoa na ngao ya uso. Anasafisha besheni kwenye kiti cha mgonjwa ambacho kimetengenezwa kwa ngozi ya rangi ya kijani. Karibu na kiti hicho, kuna vifaa vya matibabu.

Kiposa chenye kifuniko cheupe kimefunuliwa. Kimeandikwa Ngiri Sugu for hernia na websiti . Kinaonekana kimewekwa wenye kitambaa chekundu. Kinaweza kuwa ni dawa ya kienyeji.

Mwanamke amezima moto mdogo uliowaka kwenye ndoo, kwa kutumia kizima moto. Amesimama kwenye eneo la mawe huku nyuma kukiwa na mteremko kwenye nyasi.

Watu watatu wamevaa barakoa na wamesimama ndani ya gari lenye caton zilizopangwa. Mwanaume mmoja amevalia koti jeupe la maabara akizungumza huku akielekeza kidole.

Mandhari kame yanaonekana na miamba mingi mieusi na nyekundu, miti miwili mikavu imesimama katikati ya mawe na udongo, milima inaonekana mbali chini ya anga safi yenye mawingu meupe.

Wazazi wawili wamesimama karibu na kitanda cha mtoto wa hospitalini. Mwanamke amevaa sweta nyeupe, huku mwanaume akielekeza macho chini kumwangalia mtoto. Mwanamke mwingine amesimama nyuma yao karibu na dirisha.

Chupa nyeupe ya dawa ina maandishi Pills for sex na tarehe kumi na tano mwezi wa sita. Chupa nyingine zimefichwa nyuma yake. Hii inawezakuwa dawa ya kuongeza nguvu za kiume.

Mhudumu wa afya amevaa kofia na shati na jeans akimpa mtoto mchanga dawa au chanjo. Mwanamke mwingine ameshikilia mtoto. Kundi la watu wamevaa sare za njano.

Wafanyakazi wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano na barakoa za hewa, wakisughulia chombo chenye kemikali kali. Wanashika chombo hicho chenye alama ya hatari.

Mtu amevaa barakoa glavu na nguo za buluu akinyunyuzia dawa kwenye mimea anatumia pango kubwa ya majano mgongoni mwake. Yuko kwenye shamba ya mahindi.

Wataalamu sita wametoka hapa wakivuka shamba la mimea wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na madawa ya kuuwa wadudu. Wamebeba vifaa vya kupulizia mgongoni huku wakiendelea na kazi yao.

Daktari, anachunguza masikio ya mwanamke. Akitumia kifaa maalum. Inaonekana ni sehemu ya mpango wa uchunguzi wa afya ya maskio unaondeshwa na shirika la umoja wa mataifa.

Tiba za sili zinauzwa kando ya barabara. Kuna chupa nyingi zilizojaa dawa za miti shamba. Zimewekwa kwenye meza ya mbao. Ishara kubwa inamtaja mtaalam anayeitwa Dr . Mduba ambaye anatibu magonjwa mbalimbali. Kuna baiskeli iliyotegemea karibu na meza.

Kikundi kikubwa cha watu wazima na watoto wamekaa nje wakishangilia. Wengi wao wamevaa barakoa na wanainua mikono yao juu kwa furaha kuonyesha kuna hafla kubwa.

Mkulima amevaa kofia na suti nyeupe akipulizia dawa shambani. Ana pipa la kunyunyuzia dawa mgongoni na anashika bomba refu la kupulizia. Bomba hilo linaelekezwa kwenye mimea iliyopandwa katika mistari.

Kitambaa kimetandikwa chini na juu yake kuna dawa ya asili ya mimea. Miongoni mwa vitu hivyo kuna majani makubwa, mizizi, mimea inayokaushwa na chupa ya kiowevu.

Mtu ameketi kwenye kitanda na vitu mbalimbali vya kienyeji vikiwa vimetandazwa mbele yake. Kuna vitabu, pembe za wanyama, chupa za dawa na vitu vingine vinavyoonekana kama viungo au sanaa za jadi.

Watu wanasafiri kwa boti mbili ndogo kwenye maji ya kahawia yaliyozunguka nyumba ndogo za mbao na matope. Wengi wamevalia fulana nyekundu na wanaonekana wamejaa kwenye boti wakisafiri mbele ya nyumba hizo zilizoko karibu na mmea wa ndizi.

Madaktari wawili wa meno wanampatia mgonjwa huduma. Wote wamevaa barakoa, glovu na mikono ya madaktari. Wanamtazama mgonjwa aliyelala chini huku wakitumia vifaa vyao.

Mwanamume mzee anaonekana, amevaa koti jeupe na kofia, ameshika sanduku ndogo, ndani ya sanduku kuna paketi mbalimbali na vitu visivyoeleweka, anaonekana akipanga vitu vingine kwenye meza.

Boksi na chupa ya dawa zote zikiwa na muundo sawa. Zote zimeandikwa Analgesic Drugs na zina rangi ya manjano na nyeupe. Ziko tayari kutumiwa.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na blue akimhudumia mgonjwa. Anashika kidole cha mgonjwa huyu na kitu kinachofanana na sindano. Watu wengine wanasubiria nyuma yake wahudumiwe.

Vyombo mbalimbali. Vingi vikiwa ni, mabuyu, yaliyopambwa kwa shanga za kitamaduni za rangi nyekundu nyeupe na nyeusi. Kama vyombo vingine vya udongo na bakuli pia vipo.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevalia sare ya bluu, anamchanja mtoto mchanga. Mama yake anamshikilia mtoto huku watu wengine wakiwa wamekaa kwa nyuma wakisubiria. Shughuli hii inafanyika katika chumba cha hospitali.

Mwanamke mmoja anampa mwingine msaada wa nguo na mahitaji mengine ya mtoto mchanga akiwa amelala hospitalini na mwanawe. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na shukrani.

Muuguzi anamwonyesha mama jinsi ya kumshika mtoto anavyomnyonyesha. Pia inaonyesha utunzaji bora wa mtoto anavyonyonyeshwa. Anamwongelesha akionekana akimpea mawaidha.

Jengo dogo limejengwa katikati ya uwanja. Jengo hili linafanana na choo cha shimo au jiko la kupikia. Kuna tanki la maji linalowekwa karibu na jengo hilo. Hali hii inaashiria mradi wa jamii.

Umati wa watu wakiangalia moshi mweusi mzito unaoshiniki moto mkubwa labda ni kwa lori au ajali huku mioto ikionekana kwa umbali. Eneo linaonekana kuwa wazi ,kuna baadhi ya pikipiki karibu na umati.

Chupa ndogo ya chanjo ya mmr; measles, mumps, rubella iliyo na kifuniko jekundu imeandikwa live virus na ujazo wake ni 20 ml . Sindano inaonekana nyuma.

Uchomaji moto umetokea. Watu wengi wamekusanyika karibu na nyumba zilizoharibika. Wengine wameketi kwenye vifusi vya nyumba. Hali hii inaashiria msiba baada ya moto.

Mwanamke mjamzito amelala chini na mwanamke mwingine aliyevalia nguo za bluu anamchunguza tumbo. Wanawake wengine watatu wameketi karibu na wakitazama.

Jengo la nyumba lenye paa la bati linateketea kwa moto mkali. Miale ya moto mkubwa na moshi linaonekana kwenye paa na madirisha.

Mtu anamimina vidonge vya manjano kutoka kwenye chupa ya glasi hadi kwenye kiganja cha mkono. Vidonge hivyo ni vitamini au virutubisho, hii ni njia ya kawaida ya kutumia dawa.

Kichupa kidogo cha chanjo cha MMR, measles mumps rubella , kimetua karibu na sindano. Kichupa hicho kina maji meupe ya chanjo. Sindano imejaa dawa kidogo. Chanjo hii inatumika kuzuia magonjwa ya surua, matumbwitumbwi, na rubella .

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga ananyunyuzia dawa kwenye mimea. Anatumia pampu ya kunyunyiza na mimea imeandaliwa vizuri kwenye mistari.

Watu wawili wanajaribu kuvuka barabara, iliyofurikwa kwa kutumia pikipiki. Maji ya kawaida yenye matope yamefunika kabisa barabara, mtu mmoja anasukuma pikipiki hiyo na mwingine akiwa ameketi ju yake.

Nesi amevaa sare akimchoma sindano mtoto mchanga. Mama amevalia vazi la njano akimshika mtoto. Hali hii inaashiria kliniki ya watoto wachanga.

Hospitalini mgonjwa akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Mhudumu anachoma sindano kwenye mkono wa mgonjwa na mgonjwa anakaa mvumilivu sana.

Jengo dogo lenye kuta za mawe inatumika kama choo cha umma. Kuta zake zimetengenezwa kwa mawe na kuna michoro ya rangi ya njano na kijani. Mtu mmoja anaingia ndani.

Wafanyakazi wawili wanasafisha marundo makubwa ya taka. Wote wamevaa sare za kazi, glovu na buti. Wanatumia koleo kusafisha eneo hilo na nyuma kuna nyumba za mabati.

Chupa ya dawa ya kuongeza madini ya chuma Iron , kutoka kwa kampuni ya NATURES BOUNTY. Kila kidonge ina miligramu sirini na tano za madini haya na chupa ya jumla ya madini ya tembe 100. Dawa hii inasaidia kutengeneza cells nyekundu ya damu.

Mwanamke na msichana mdogo, wote wakiwa wamevalia barakoa wananawa mikono. Mwanamke anamwekea msichana sabuni ya maji kutoka kwa chupa ndogo. Nyuma yao, kuna tanki kubwa la maji lenye nembo za rotto na UNICEF.

Mwanaume amevalia mavazi ya kijani, kofia nyeupe, anaonekana akisafisha mikono kwa sabuni iliyo kwenye chupa kwenye makungo mawili anayoshikilia beseni anaashiria usafi.

Kundi la watu limezunguka mwanamke aliyelala kitandani na mtoto wake. Mwanamke aliye katikati anazungumza huku wengine wakimsikiliza kwa makini. Wote wako hospitalini.

Mchanganyiko wa sanamu mbalimbali. Kuna sanamu ya mtu iliyotengenezwa kwa kuni na upande mwingine kuna chombo kilichotengenezwa kwa malenge, kikiwa kimefunikwa na kamba

Mkononi kuna chupa mbili za dawa za kiowevu. Chupa moja ina label nyekundu ilhali nyingine ina label nyuepe na kijani kibichi. Karatasi yenye jina la kituo cha matibabu inaonekana nyuma.

Chupa nyeupe ya dawa Lulvit Iron Chellate, ina nembo ya hine . Inawakilisha madini ya chuma. Inasaidia kupunguza uchovu na kuunda seli nyekundu za damu. Chupa ina vidonge sitini.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe, barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari. Daktari anatumia zana za meno ndani ya kinywa cha mgonjwa.

Sanduku la krimu la CBD Pain Cream, linaonyesha sanduku hilo, lina rangi ya chungwa na nyeupe. Juu yake imeandikwa ni ya damu na limeelezwa kama dawa ya kupunguza maumivu yenye mguu mbili isio na THC .

Mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe na nyekundu akimpa mtoto mchanga chanjo ya matone ya mdomo. Mama wa mtoto ameshika mtoto vizuri wakati akipokea chanjo.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR measles, mumps, rubella imewekwa juu ya uso mweupe, karibu yake kuna pamba na sindano. Hii inaonekana kuwa ni vifaa vya matibabu.

Watu wanne wamevaa barakoa wakiwa nje, mmoja wao ananawa mikono kwenye chombo cha kunawia mikono cha bluu huku wengine wakimwangalia. Mwanamke mwingine amesimama karibu na kibanda cha ajenti.

Wataalam wawili wa meno wanampatia huduma mteja kliniki, wamevalia barakao, glovu na miwani ya kujinga. Mteja amekaa kwenye kiti cha meno huku madaktari wakifanya matibabu kwa kutumia vifaa maalum.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR na sindano. Chupa ina maandishi MMR Measles, Mumps, Rubella Vaccine na kiwango chake ni 20ml .

Mtu ameshika chupa ya dawa ya asili yenye lebo ya njano. Lebo ina maandishi Dr . Abdellah Herbal Covid- Cure . Mikono iliyoshikilia chupa ina pete na kucha zilizopakwa rangi.

Mtu amevalia mavazi ya kujikinga, barakoa na miwani. Wananyunyuza dawa, amezungukwa na rundo la vifurushi vya vifaa. Mtu mwingine anaonekana nyuma yake. Wanaonekana kuwa ndani ya ghala au soko.

Mwanamke amevaa barakoa na anapokea sindano kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyo ameshika kipande cha pamba kwenye sehemu aliyodunga sindano. Kuna sanduku la kuhifadhi chanjo karibu nao.

Mwanasayansi akifanya utafiti katika maabara. Amevaa koti jeupe, barakoa na glavu, anashika mirija ya kupimia ndani ya chumba cha glasi na mitungi mingine ya kemikali ipo karibu nayo. Mazingira yanaonekana kuwa safi.

Daktari amevaa koti jeupe akimpa mtoto mchanga dawa. Mama wa mtoto ameketi, amemshika mwanawe na anatazama daktari akifanya kazi. Hali hii inaashiria huduma wa afya ya mama na mtoto.

Daktari akiwa amevaa miwani na jacket jeupe anamchunguza mwanamke sikio lake kwa kutumia kifaa kidogo cha matibabu. Mwanamke huyo amekaa kwenye kiti. Wengine wanasubiri nyuma yake.

Mwanamke anamtunza mtoto mchanga ndani ya mashine maalum, incubator . Kuna mtoto mwingine kwenye vifaa kama hivi. Anafanya kazi hospitalini akiwa amevaa sare za rangi ya bluu.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa na glavu. Wamesimama karibu na gari la kubeba abiria. Gari hilo limeandikwa the water project likionyesha mradi wa jamii.

Wanawake wa kiafrika wakiwa wamebeba maji. Wote wamevaa shanga nyingi shingoni ya rangi mbalimbali. Pia wameweka mitungi mikubwa ya plastiki iliyojaa maji kichwani. Wanasimama katika eneo lenye udongo na miti nyuma yao.

Wanaume wawili waliovalia sare za wazima moto na kofia za usalama wanatembea kwenye nyasi ndefu. Nyuma yao kuna moto mkubwa unaowaka na moshi mweusi ukitanda angani. Wanaonekana wakipambana na moto huo.

Mwanaume mwenye suti anajaribu kutumia choo cha plastiki anainama na kutumia kikombe kumimina maji ndani yake huku watu wengine wakitazama. Kifaa hicho kimeunganishwa na bomba la plastiki lenye rangi ya machungwa.

Mazingira ya shule. Wanafunzi wawili wanachota maji kutoka kwenye tanki kubwa la blue .Tanki hilo lina ujumbe unaosema we drink clean water donated by hopecare .

Chupa ya vidonge vya Sol-D vitamin D3 imewekwa mbele ya pazia nyeupe. Chupa hii ina maandishi yanayosema inasaidia afya ya mifupa . Moyo na mfumo wa kinga inasema ni vidonge thelathini na kila kidonge kina ten thousand IU .

Muuzaji amesimama karibu na meza yenye bidhaa za asili na shanga. Kwenye meza kuna chupa nyingi zenye dawa na shanga zinaning'inia juu.

Dawa ya vidonge inayoitwa Risperdal Tablets miligramu nne. Pakiti ya ripoti inaonekana nyuma na imefungwa. Mbele kuna vipande viwili vya dawa vikiwa wazi. Vikiwa na vidonge vya kijani kibichi. Dawa hizi ni kwa matumizi ya kiafya.

Mhudumu wa afya wa jamii ameketi na mtoto akijaza fomu. Ameziba mdomo na pua kwa barakoa na anaandika kitu kwenye daftari. Karibu naye kuna vifaa vya matibabu, runinga na meza yenye karatasi.

Daktari mwanaume amevalia koti jeupe ya daktari na taa ya kichwa. Anashika kifaa ya matibabu. Watu wengine wamesimama nyuma yake. Hali hii inaashiria kuwa daktari anajiandaa kutoa huduma za kiafya.

Sanduku ndogo la chanjo lenye jina measles, mumps and rubella vaccine na tracevac pfs. Limetengenezwa na serum institute of India . Linatumika kwa chanjo ya surua, mapindupindu na rubella.

Mgonjwa amekaa akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa na nguo maalum za kujikinga. Mhudumu, anachoma sindano kwenye mkono wa mgonjwa, naye mgonjwa anamwangalia kwa makini sana.

Watalaamu wawili wa meno wanampatia huduma mteja kliniki. Wote wamevalia vifaa vya kujikinga ikiwemo barakoa, glavu na ngao za uso. Mteja amempumzika kwa kiti cha meno huku watalaamu wakimhudumia kwa makini.

Mwanaume labda fundi amevalia koti jeupe la maabara, kofia ngumu nyeupe na barakoa ya buluu akikagua mitungi ya oksijeni. Anashika chupa ya kijani cheupe na anaonekana akichunguza moja ya mitungi hiyo.

Katika wadi ya watoto wachanga, mwanamume anamshughulikia vifaa vya kumtunza mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati wake. Kando yake, kuna kitanda kingine cha mtoto mchanga aliyevalia nguo.

Umati mkubwa wa watu wanaobeba mabango kuhusu hedhi wameshikilia vifurushi vingi vya sodo. Wanataka kuondoa unyanyapaa unaohusiana na hedhi na kutoa elimu kwa jamii.

Daktari wa kiume amevalia miwani na glavu anakaa kwenye meza na kuandika kwenye daftari. Vifaa mbalimbali vya maabara viko kwenye meza vikiwemo mashine na mirija ya sampuli. Kazi inaonekana ya kurekodi matokeo ya vipimo.

Mikono miwili iliyovalia glavu za blue inashikilia sindano na chupa ya chanjo ya MMR. Chupa ina lebo yenye maelezo ya chanjo dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubella.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga akipulizia dawa mimea shambani. Amebeba kifaa cha kijani kibichi mgongoni inachotumika kupulizia dawa. Kazi hii inafanywa kwa uangalifu ili kulinda mimea dhidi ya wadudu au magonjwa.

Chupa ndogo ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella imewekwa mbele. Karibu yake kuna sindano iliyo wazi na kipande cha pamba au bendeji. Kila kitu kiko tayari kwa ajili ya sindano.

Kundi la watu limekusanyika nje wengi wakiwa wamevalia barakoa na glavu. Baadhi yao wameshika majembe na wanajiandaa kusafisha mazingira. Kuna mtu amevaa suti na wengine wamesimama kwa makundi.

Chupa mbili zinaonekana za matibabu zimewekwa juu ya uso wa rangi ya kijivu, kushoto kuna chupa ndogo ya chanjo ya stamari. Kulia kuna sindano yenye chupa ndogo ya maji ya kupunguzia ambayo inasema solvent for stamari. The consistition .

Wanafunzi wawili wamevalia barakoa na fulana za manjano na mmoja anaonekana akiwa na mkoba wa kijani kibichi mgongoni. Wananawa mikono kwenye bomba la maji. Kila bomba lina sabuni ya manjano lililowekwa juu yake.

Bidhaa kadhaa za dawa zimetundikwa kwenye stendi . Bidhaa hizi ni za aina mbalimbali kila moja ikiwa na boksi la rangi tofauti na picha inayoendana na kazi yake.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe, miwani na barakoa. Anachunguza kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalum na amevaa barakoa shingoni.

Meza iliyojaa vitu mbalimbali ikiwemo ghats zilizopambwa na shanga. Kuna vyombo vya udongo, pipa mbalimbali, na vitu vingine vinavyofanana na vya kitamaduni au miti shamba. Kuna pia vitu vya kisasa kama besheni nyekundu na mifuko ya plastiki.

Mtu anamwaga kidonge kimoja cha motrine IB kutoka kwenye chupa hadi kwenye kiganja chake. Kidonge hicho kina rangi ya machungwa. Maelezo juu ya dawa hiyo yaonekana kwenye chupa hilo.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga wa jangwa akiwa na mzigo mgongoni. Sehemu ya nyuma ya ngamia inaonekana ikiwa imezikwa kidogo kwenye mchanga.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia majoho meupe na barakoa. Wamesimama wakiwa wamekaa wakishona kwa kutumia mashine ya kushonea. Kila mmoja anaendesha mashine yake. Kando yake, kuna rundo la barakoa zilizokamilika.